Hapa ni shughuli ya matibabu ambayo inaendelea. Kuna wanawake wanne, mmoja ni mama mwenye makamo, kichwani amefunga kitambaa. Ameketi kitini huku ana maumivu, wengine ni nesi ambao wanajaribu kumhudumia.

Hapa ni hospitalini, na kuna mteja ambaye amelazwa kwenye kitanda, huku amefungua mdomo, ina maana kwamba ana tatizo la meno. Kuna kidude ambacho, daktari anaweka kwenye mdomo wake.

Huyu hapa ni mganga wa kienyeji, kwenye mkono wake wa kushoto ameubeba chombo chake cha kufanyia kazi. Waganga walitumika kwa kazi mbalimbali, kama vile kurudisha vitu ambavyo viliibiwa.

Huyu hapa ni mnyama wa nyumbani, jina ni ngamia. Huwa maarufu sana kwa sababu husaidia kwa kazi za usafiri. Amelala kwenye mchanga, ina maana amefariki, kutokana na ukame.

Muuguzi wa kike aliyevaa koti la mahabara jeupe anamsaidia mgonjwa anayejaribu kutambaa huku mkononi amevaa saa.

Hapa ni maeneo ya hosipitalini, kuna daktari mmoja ambaye amevaa sare yenye rangi nyeupe, huku kuna mteja ambayo ana tatizo la macho anaangaliwa na daktari.

Hapa ni kwa makao ya watu wagonjwa . Kuna daktari ambaye anampea mtoto chanjo ya polio . Kuna mzazi ambaye amebeba mtoto ambaye anapewa chanjo.

Hii ni kampuni ya kutengenezea gesi ambayo hutumikia kuchomea chuma. Kuna mfanyakazi ambaye amevaa kofia nyeupe, mdomoni amevaa barakoa, alafu kwenye mkono amebeba kidude.

Huyu hapa ni jamaa ambayo anajaribu kumunyoosha mwanadada ambaye amekuja mahala pale, ili anyorooshwe misuli. Ina maana kwamba, huyu mwanadada ana tatizo la miguu.

Hapa ni hospitalini na hiki chumba kuna upasuaji ambayo inaendelea mbele. Kuna madaktari wawili na mgonjwa mmoja ambaye anafanyiwa oparesheni mdomo. Daktari wa kwanza amevaa sare zake za kazi, mdomoni amevaa barakoa na miwani kwenye macho, wa pili ni wa kike ambaye amesimama.

Hapa ni ndani ya darasa, kuna wanafunzi ambao wamekalia dawati, kule mbele kuna ubao, mwalimu pia amesimama na kuna mwanafunzi ambaye amesimama anajaribu kuwafundisha wanafunzi wenziwe.

Hapa ni mazingira ya nje, kuna mti ambaye inaonekana kunyauka, ina maana kuna kiangazi, kule juu kuna mawingu meupe.

Hapa ni ndani ya hosipitali. Kuna wanawake wawili na mtoto mmoja. Wa kwanza amevaa nguo nyeupe, kichwani ameufunga kitambaa . Upande wa kushoto kuna mzazi mmoja ambaye amembeba mtoto ambaye analilia kwa maumivu.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe anapatiwa chanjo, huku wengine wakipiga foleni kungojea kupata hiyo chanjo, huku wakiwa kwenye kiwanja.

Hapa ni hospitalini, kuna daktari mmoja ambaye amesimama anamkagua mgonjwa ambaye ameletwa mahali pale, kwenye mapua amevaa barakoa, mkononi amevaa glavu na amevaa sare zake za kazi, mgonjwa ameketi kwenye kiti anakaguliwa macho.

Hii ni shamba ya mboga, kuna mkulima ambaye amevaa sweta, mgongoni amejifunga mtungi, ambaye imesheheni dawa. Amevaa kaptula, huku ananyunyuzia mimea hayo dawa.

Hapa ni ndani ya hospitali, kuna mama ambaye amesimama huku anatabasamu. Kuna daktari ambaye anamshughulikia mtoto ambaye ameletwa kwake.

Hapa ni hospitalini. Kuna daktari ambaye amesimama. Amevaa kanzu nyeupe pepepe. Mkononi ameubeba mpira. Nyuma yake kuna kitanda ambayo imetandikwa vizuri na pia kuna mashine.

Kuna mzee ambaye ameinama, mkononi amebeba panga na mti, anauchonga. Ina maana kuwa yeye ni mganga, kwa vile alivyojivaa. Kichwani amevaa kofia ambayo imesheheni manyoa ya kuku.

Hapa ni ndani ya hospitali, chumba maalum ya kujifungua, Kuna mwanamke mmoja ambaye amejifungua. Kushoto kuna mzee wake ambaye amebeba mtoto. Chumba hizi hutumiwa na wanawake kujifungua.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja ni nesi, kichwani amevaa kitambaa alafu mdomoni amevaa barakoa, amevaa macho nne, mkononi ameshikilia sindano, na amevaa sare zake za kazi nyeupe. Upande wa kushoto kuna mama ambaye ameketi, amebeba mtoto tayari kupata chanjo.

Kuna mtu anaonekana amelala kwenye kitanda. Kwenye kichwa amefungwa bandeji. Ina maana yeye ni mgonjwa vilevile hapa ni mahala pa kupata matibabu.

Hii ni chumba spesheli ambapo watoto wachanga waliozaliwa huwekwa. Kuna nesi ambaye amevaa sare zake za kazi yenye rangi samawati. Amekuja kumjulia mtoto hali.

Hiki ni kituo cha matibabu kuna mgonjwa ambaye anaonekana anafanyiwa oparesheni, kuna madakitari ambao wamemzingira wamevaa sare zao za kazi.

Hapa ni kwenye jiji na kuna mwanamke ambaye anachapa kazi. Mkononi amezibeba bunda la barakoa, ina maana kwamba anaziuza. Mkononi amevaa glovu, halafu kwenye kiuno amejifunga mkoba.

Hapa ni ndani ya hospitali . Kuna daktari ambaye ni mwanamke amevaa sare zake za kazi. Mkononi ameubeba sindano. Anamdunga mgonjwa ambaye amekuja kumwona.

Hapa ni ndani ya hosipitali. Kuna mwanamke ambaye ameshikilia sindano, inaonekana yeye ndiye nesi. Amevaa nguo ambayo ina rangi ya kijani kibichi , kichwani amevaa kofia.

Hii hapa ni maskani ambayo inaonekana kuchomeka kwa moto mkubwa sana. Masaa ni ya usiku. Chanzo cha moto hakijabainika.

Hapa ni katika hospitali. Kuna shughuli ambayo inaendelea. Kuna mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti cha samawati. Ni masai kwa namna aliyovaa. Anadungwa sindano huku ameshikilia uso. Ina maana anasikia maumivu. Kuna daktari ambaye anamdunga sindano amevaa sare zake za kazi.

Hapa ni maeneo ya soko ,kuna vipuli ambazo zimewekwa mbele na vikebe. Kuna kibango ambacho kimeandikwa bei za bidhaa. Kuna mzee mmoja ambaye ndio mnununzi. Hizi vitu hutengenezwa na wamasai.

Hii hapa ni hospitalini na hiki chumba ni cha kufanyia upasuaji Kuna mgonjwa ambaye amelaswa kitandani anashughulikiwa, Kuna madaktari watatu ambayo wamesimama wanaendelea na Kasi zao mdomoni wamevaa barakoa halafu wamevaa sare zao za kazi.

Hii ni jamii ya wamaasai. Wameweza kupata madhara ya mafuriko. Wanauchota maji kutoka kwenye nyumba huku wengine wameshikilia nyumba yao ijulikanavyo kama manyata .

Wauguzi wawili wa kike waliovaa barakoa wanamhudumia mgonjwa mtoto mchanga aliye juu ya kitanda huku mwingine akimdunga sindano.

Hapa ni kwenye maonyesho ambayo inaendelea. Kuna mzee mmoja ambaye amevaa suti na viatu nyeusi. Mkononi ameubebe kitu ambacho anakitumia kuosha choo. Ina maana anawafunza wananchi jinsi ya kusafisha msala.

Hapa ni katika makao ya watu na vyumba ambavyo vimeundwa hapa ni vya ghorofa ambavyo vimetengenezewa kutoka kwa mabati. Kuna tukio ambayo imetokea, mvua mkubwa imenyesha na maji kuingia katika makao yao.

Mkono wenye glavu ya kijani ukishika dawa na sindano. Dawa ikiwa na karatasi nyeupe inayosema chanjo ya yellow fever , huku sindano ikishikwa kwa vidole vya mikono.

Hapa ni hospitalini na kuna wanawake wawili ambao ndio nesi. Wamevaa barakoa kwenye midomo, mkononi wamevaa glavu. Kuna mgonjwa ambaye anashughulikiwa.

Muuguzi mwanamume anamsa mgonjwa mwanamke. Muuguzi amevaa koti la maabara nyeupe wakimwangalia mgonjwa maskio. Mwanamke aliyevaa koti jeusi na nguo yenye rangi nyekundu ndani yake.

Hii hapa ni daraja. Kuna tukio ambayo imetokea. Mvua kubwa imenyesha na kubeba mzizi. Kuna watu ambao wame wako juu wanautazama tukio ambayo imetokea.

Hapa ni ndani ya hospitali kuna wanawake wawili, mmoja amesimama, amevaa nguo zake za kazi ambayo ni samawati, mdomoni amevaa barakoa anamdunga mtoto mchanga sindano, ina maana mtoto ni mgonjwa. Mwingine ni mwanamke ambaye amekaa ambaye ameshikilia mtoto.

Hapa ni hospitalini na hichi chumba ni cha kung'olea watu meno wenye matatizo. Kuna mwanadada mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi, mdomoni ameuvaa barakoa anavisafisha vyombo vyake vya kazi.

Hapa ni ndani ya hospitali. Kuna wanawake wawili. Mmoja amevaa kitambaa kichwani na kipuli shingoni. Mwingine ambaye ni nesi amekaa na mezani kuna dawa.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu watatu. Wawili ambao ndio nurse wamejifunga barakoa kwenye mdomo, mkononi wamevaa glove , wanamshughulikia mgonjwa ambaye inaonekana ana tatizo ya meno.

Muuguzi wa kike mwenye nguo nyeupe anamsaidia mgonjwa wa kiume, kwa kumsaidia kutambaa huku mgonjwa mwenyewe amevaa sare.

Muuguzi wa kiume aliyevalia nguo nyeupe anamuhudumia mwanamke mwenye shuka nyekundu la madoa ya kijani nyuma yake kuna wauguzi wengine wamevaa nguo nyeupe na wanawauguza wagonjwa pia.

Kuna umati wa watu ambao wamejitokeza mahala hapa. Wamesimama kwenye daraja ambayo imesheheni mizizi ya miti. Ina maana kumetokea mafuriko, ambayo imesababishwa na mvua kali.

Hapa ni hosipitalini, Kuna nesi wawili ambao wamesimama, mkononi wamevaa glavu nyeupe, halafu ameketi mama mwenye makamo, ambaye anahudumiwa.

Vichupa vya dawa vilivyo ndani yake. Vingine navyo vimefungwa kwenye mfuko wa nailoni . Vichupa vyenyewe ni vidogo kwenye karatasi nyeupe.

Kuna wanawake wawili ambao wanachota maji na kutoa nje. Ina maana kuna mafuriko ambayo ilitokea. Ilisababishwa na mvua kubwa. Iliweza kuingia kwenye nyumba zao na kuharibu vitu vingi.

Hapa ni shambani. Kuna wafanyikazi sita ambao wamevaa nguo rasmi za kazi . Ni nyeupe kwa rangi . Mgogoni wamevaa vidude ambavyo vimebeba dawa ya kunyunyizia mimea.

Hapa ni maeneo ya hospitali. Kuna mzazi ambaye ameketi kwenye kiti amevalia sweta , kwenye kichwa amevaa kofia huku amembeba mtoto mchanga ambaye anapokea chanjo kupitia kwa daktari wa kike ambaye amevaa miwani.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari mmoja ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeupe. Amevaa sare zake za kazi, simu iko mfukoni mwa shati. Anamkagua mtoto mchanga ambaye ameletwa mbele yake. Kuna mzazi ambaye amsimama kule kando pia.

Hapa ni mazingira ya nje, kuna watu wawili wa kwanza ni wa kike ambaye anaonekana kupata matibabu. Huku wa pili ni wa kiume ambaye kwenye mdomo ana barakoa ina maana ndiye daktari kwa sababu anamdunga sindano mgonjwa.

Tembe za dawa zenye rangi nyekundu. Nyuma yake kuna chupa ndogo nyeupe. Hili ni jina la prucan capsule na rangi ya kijani iliyo na maagizo yake.

Hii ni kampuni ya kutengenezea kemikali, kuna wafanyikazi ambao wamebeba mtungi ambalo limesheheni kemikali, wanaubeba kwa ustadi mno, wamevalia nguo zao za kazi, kichwani wamevalia barakoa, na kwenye mguu wameuvalia gumboots .

Kuna mama ambaye ameketi kwenye kiti, amevalia nguo nyeusi. Mdomoni ana barakoa. Mkononi amemshikilia mtoto, ina maana hapa ni kituo cha kupata matibabu. Kuna mzee mmoja ambaye ameinama, mkononi ameubeba dawa anafyonza kwenye kimya cha mtoto, ina maana yeye ndio daktari.

Mama aliyebeba mtoto huku muuguzi wa kike aliyevaa shati nyeupe akishika dawa akionekana kumpatia mtoto kama chanjo. Mama amevaa nguo ya machungwa. Mtoto amefunikwa kwa blanketi jeupe huku nyuma yao kukiwa na dirisha.

Hii ni jumba spesheli ya kung'olea watu meno kuna daktari wawili ambao wamesimama mmoja ni mkuu na mwingine ni msaidizi wake juu kuna taa ambayo inawaka alafu kuna muuguzi ambaye amelala akafungua mdomo tayari kung'olewa meno

Hapa ni hospitalini, na huyu ni nurse ambaye ni mwanamke. Mdomoni amevaa barakoa, amevaa nguo zake rasmi za kazi. Mkononi ameushikilia sindano, anafyonza dawa kutoka kwenye chupa.

Hapa ni ndani ya hospitali, kuna watu wawili, wa kwanza ameketi chini anaonekana yeye ndiye mgonjwa. Kwenye mdomo ameuvaa barakoa. Upande mwingine ni nesi ambayo anamdunga sindano, ina maana anamtibu.

Hii hapa ni barabara ambayo imeweza kuharibiwa na mafuriko ambayo imetokea. Imesababishwa na mvua kali iliyonyesha. Kushoto kuna wananchi ambao wameduwaa.

Hapa ni jijini, mafuriko imetokea imesababishwa na mvua kubwa iliyonyesha . Imeleta jam . Magari mengine yameingiwa na maji.

Hapa ni kituo cha kupata matibabu. Kuna mgojwa ambaye ameketi kwenye kiti, anadungwa sindano, amevaa miwani, kwenye mdomo ana barakoa, kisha kwenye mapaja amebeba kijikaratasi.

Mtoto ameketi aliyevaa shati jekundu huku akimwangalia muuguzi mwanamke aliyevaa koti la maabara jeupe na nguo nyeusi ndani.

Hapa ni nyumbani, na kuna daktari ambaye amevaa barakoa kwenye mdomo. Kuna mtoto ambaye amesimama, na yule mwanadada anaonekana kuandika kitu kwenye kijikaratasi, pajani kuna simu.

Hawa ni wanakijiji ambao wamepanga foleni ili mradi kuteka maji. Kuna wamama kwa watoto. Ina maana kwamba hapa kuna ukame wa maji.

Hapa ni kwenye tukio ya ajali ya barabara. Kuna gari aina ya matatu ambayo imeweza kugongana na gari ya kubebea mafuta. Kuna watu wengi ambao wamejitokeza mahali pale.

Hapa nawaona wanaume watano, ambao wamevaa nguo yaliyofanana. Ni nyeupe kwa rangi, mdomoni wamevaa barakoa. Wengine wawili wa, wamejifunga mitungi yaliyosheheni dawa. Wanampulizia maiti ambao amelaza kule garini.

Hawa ni wanakijiji, akina mama, vijana kwa wazee ambao wamepanga foleni kupokea chakula cha msaada, mkononi wengine wameubeba neti ya kukinga mbu.

Huyu hapa ni mtu anaonekana ni kama ananyunyizia mimea dawa. Amevaa sare nyeupe kutoka kichwani hadi miguu. Mkononi amevaa glavu halafu kwenye mgongo amevaa mtungi uliyojaa dawa.

Huyu ni nesi mwanamke, ameuvaa barakoa mdomoni, mkononi ameubeba shindano, anafyoza dawa. Amevaa sare zake rasmi za kazi.

Hapa ni kwenye mitaa ya mabanda ambayo imeundwa na mabati. Kuna watu wawili ambao wamesimama nyusoni wanatabasamu mno wa kwanza ni wa kiume ambaye ni mzungu na wa pili ni mwanadada ambaye ni mwafrika.

Hapa ni hospitalini na hiki chumba ni pahala pa wanawake kuja kujifungua. Kuna mwanamke ambaye amekaa kwenye kitanda. Amemshika mtoto wake huku kuna watu wambao wamekuja kumtembelea ambao ni wageni. Wanajaribu kumshauri na kuna wengine wawili ambao wamejifunga leso ina maana ni ukoo wa jamii wa kimasai.

Hapa ni hospitalini na Kuna shughuli za matibabu ambayo inaendelea mbele, Kuna mwanamke ambaye ameketi chini anaangaliwa meno na daktari ambaye ni mzee, mdomoni amevaa barakoa alafu kwenye mikono amevaa glovu